Magunia matatu meupe yenye maandishi ya kijani ambayo ndani yake yamebeba mbolea kutoka kampuni ya Baraka, imejazwa kilo kumi, ishirini na tano na kilo hamsini na mifuko hii hupatikana kwenye maduka yanayouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji, na kuna rafu pana zilizojaa bidhaa tofauti ambazo zipo katika vichupa pamoja na vifungashio vya plastiki, na kwa chini kuna maboksi.

Sehemu ya ndani ya duka, ambalo wanauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji, na kuna kabati kubwa lenye rangi ya kijani na la vioo, ambapo kwa ndani kuna chupa pamoja na mifuko midogo ya plastiki, ambayo imebeba bidhaa hizo, na kwa nje kwa chini kuna magunia makubwa yenye rangi nyeupe na njano, na kuna watu wawili ambao wako kwenye mazungumzo.

Tangazo la biashara, kuhusu mbolea ambazo zinatumika kwenye maua ya bustanini kutoka kampuni ya nansi. Ambapo kuna maandishi makubwa yenye rangi nyeupe, njano na kijani. Kutoka pembeni, kuna picha ya vivyombo vidogo viliyobeba maua mchanganyiko.

Bango kubwa la kijani ambalo limening'inizwa kwenye paa la jengo lenye maandishi makubwa yenye rangi nyeupe na njano, inaeleza kwamba hapo ni kuna duka wanauza bidhaa za wakulima kijumla na rejereja na kwa chini kuna wapita njia pamoja na mabasi na magari yakiendelea na shughuli zake.

Boksi jeupe la dawa lenye mistari ya waridi na kijani pamoja na maandishi meusi, meupe na picha kubwa ya mbwa ndani yake kuna dawa yenye ujazo wa mili lita hamsini kutoka "4CYTE" kwa ajili ya kusaidia afga ya viungo ya mbwa.

Kifungashio kidogo cha dawa chenye rangi ya fedha, na kuna karatasi yenye maandishi meusi na meupe pamoja picha ya mbwa mweusi, na ndani kuna dawa ya kupaka kwenye ngozi za mbwa ambao ni wadogo mpaka kilo kumi, ili kuwaondolea viroboto na kupe ambao wanasumbua.

Chupa ndogo yenye rangi ya kahawia na mfuniko wa rangi ya dhahabu na chungwa ambayo ndani yake ina dawa ya maji yenye ujazo mwa milimita mia mbili kwa ajili ya wanyama wanao fugwa kama paka na mbwa ili kuwasaidia kuwapunguzia msongo wa mawazo, kupunguza kuhara na pia kukaukiwa na maji, na kwa pembeni yake kuna boksi lake.

Upande wa kushoto kuna kiloba kikubwa cheupe, ambacho kwa pembeni kina mistari ya rangi ya kijani na njano, na pia kuna maandishi mengi meusi, ndani yake kimebeba mbolea za mimea yenye ujazo wa kilo hamsini kutoka kampuni ya 'kendrini' na kulia ni mkono wa mtu ulioshikilia mbolea hizo.

Chupa ndogo ya glasi ambayo ina rangi ya kahawia na ina mfuniko mweusi. Imezungushiwa karatasi nyeupe yenye mistari ya bluu na njano, ikiwa na maaandishi meusi na picha ya ng'ombe. Na ndani yake kuna dawa yenye ujazo wa mililita mia moja, ambayo inasaidia kukinga kupe wanaosumbua ng'ombe.

Chupa ndogo nyeupe yenye mfuniko wake ambapo kwa ndani ina dawa ya maji ya kuwapaka mifugo ili kuwakinga dhidi ya vijidudu vimelea mbalimbali kama vile kupe, viroboto na nzi, na chupa hiyo ina karatasi nyeupe yenye maandishi meusi pamoja na picha ya ng'ombe, mbuzi na ngamia, na kwa pembeni kuna boksi lake.

Chupa mbili ndogo, moja ikiwa na mfuniko wa rangi ya uwaridi nyingine nyeupe, ambapo ndani yake zimebeba dawa ya chanjo kwa ajili ya mifugo ya kuku, dhidi ya ugonjwa wa ndui. Na kwa pembeni kuna boksi lake kubwa lenye rangi ya uwaridi na maandishi meusi.

Dawa ya kuchoma na sindano ambayo ipo kwenye chupa ya ujazo mililita hamsini inamfunika wenye rangi ya fedha na kijani, na ina karatasi iliyozunguka yenye rangi nyeupe na damu ya mzee pamoja na maandishi, na pembeni yake ni boksi la dawa hiyo yenye rangi ya damu ya mzee na nyeupe na pia kuna michoro ya sindano na wanyama.

Mwanamke mmoja alievaa fulana nyeupe na sketi nyeusi amesimama ndani ya duka lake ambapo anauza bidhaa mbalimbali kwaajili ya wakulima na bidhaa izo ni kama vile mbegu za kupanda za mazao mbalimbali, mbolea pamoja na madawa.

Kifungashio cha dawa, chenye rangi ya bluu kwa juu na chini na njano, katikati na kuna maandishi meusi pamoja na picha ya paka na mbwa, na ndani yake kuna vidonge sita ambavyo ni dawa ya minyoo kwa ajili ya paka na mbwa.

Ghala kubwa lenye ukuta mweupe na bati la kijivu, ambapo kwa ndani kuna magunia mengi yenye rangi nyeupe na maandishi ambayo ya ujazo wa kilo hamsini, na bidhaa hizo ni kwaajili ya wakulima na wafugaji na zimepangiliwa vizuri.

Ndani ya kiwanda kuna wafanyakazi wawili waliovaa kofia ngumu zenye rangi ya bluu, miwani mikubwa na barakoa huku mmoja amevaa koti jeupe anafunga mifuko, ambao ndani yake imebeba bidhaa kwaajili ya wakulima na wafugaji kwa kutumia mashine maalumu yenye rangi ya fedha.

Kifungashio cha dawa chenye maandishi ya rangi ya kijani, nyeusi na nyekundu na kuna picha ya kuku, njiwa na ndege wa kawaida ndani yake kuna dawa ya poda hujazwa gram mia moja kwa ajili ya ndege wanaofugwa ambayo inasaidia kuzuia magonjwa ya upumuaji yanayo sababishwa na vijasumu na hairuhusiwi kutumiwa kwa ndege wanaofugwa ambao wanaruhusiwa kuliwa kama vile mbuzi na ng'ombe.

Magunia mawili makubwa, ambayo yana rangi nyeupe na maandishi ya kijani na ndani yake yamebeba mbolea yenye uzito wa kilo hamsini, na kutoka kampuni ya haidroponi Afrika na bidhaa hizi hupatikana hasa kwenye maduka yanayouza bidhaa kwa ajili ya wakulima.

Sehemu ndogo ya rafu nyeupe kwenye duka ambapo kuna chupa nyingi zenye rangi nyeupe na mifuko ya kijani. Imezungushiwa makaratasi ambayo yana maandishi meusi na meupe pamoja na picha ya mazao, na ndani yake kumejaa dawa mbalimbali kwa ajili ya mimea.

Kikopo cheupe cha dawa ambacho kina karatasi yenye maandishi meusi, mekundu na meupe pamoja na picha ya kuku na ndani yake kimebeba dawa, yenye ujazo wa gramu miamija ambayo inawakinga ugonjwa wa kuhara damu, kwa kuku aina ya broila.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani na sehemu ya katikati kuna viazi mviringo vilivyo vunwa na kuekwa kimakundi kwenye udongo mwekundu na kilimo hichi ni kwaajili ya biashara. kwani mauzo ya mazao hayo humpatia kipato mkulima husika.

Kundi dogo la watu wakiwa wanachagua buni za kahawa ambazo zimemwagwa kwenye magunia meupe yaliyowekwa kwa chini huku mengine yakiwa bado ndani ya magunia yaliyosimamishwa, na mazao haya ni kwa ajili ya biashara ikiwemo na masoko nje na ndani ya nchi.

Miti mingi ya mipapai ambayo imezaa matunda mengi ikiwa imepandwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mapapai hayo yakiiva huuzwa masokoni, na humpaia faida mkulima husika.

Wanaume wawili wanapanga viazi vitamu, ambavyo vimemwagwa kwa chini, huku mwingine akiwa ameshikilia mpira wa maji akivimwagilia, na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake huwapatia faida wakulima husika.

Kundi dogo la wanawake wanachambua buni zilizotandazwa kwa chini na kwenye eneo la shamba la zao hilo. Kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani buni hizo hupelekwa masokoni ili kuuzwa na hupatia faida wakulima husika.

Eneo la shamba, ambapo kuna mimea mingi ya kijani iliyozaa matunda ya nyanya, mengine yakiwa bado ni mabichi, mengine yakiwa yameshaiva. Kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani nyanya hizo zikiuzwa, humpatia faida na kipato mkulima husika.

Mwanaume mmoja amechuchumaa kwenye shamba kubwa ambalo lina mimea mingi ya kijani yaliyozaa matunda ya nyanya ambayo bado ni ya kijani na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani nyanya hizo zikiiva huvunwa na kisha kuwauzia wateja ambapo humpatia kipato mkulima husika.

Mwanamke mmoja ambaye yupo katikati ya vitunda vingi vidogo, ambavyo ni buni za kahawa, huku akiwa ameshikilia chepeo na pia kuna gunia iliyojaa, na mazao hayo ni kwaajili ya biashara, kwani yakiuzwa humpatia faida mkulima husika na ina masoko ndani na nje ya nchi.

Mwanamke mmoja amesimama juu ya mahindi ya njano ambayo yamemwangwa chini na kutolewa maganda yake, huku mikononi mwake akiwa ameshikilia mazao hayo, na kwa pembeni kuna shamba kubwa la mahindi. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya mahindi hayo humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo la shamba lenye miti ya zao la kahawa, na kuna wanawake wawili wakiwa wanavuna zao hizo kutoka kwenye mti mmoja wapo. Kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya gunia hizi uwapatia faida wahusika na pia yanamasoko nje na ata ndani ya nchi.

Eneo la uwazi ambalo liko chini ya mti, kuna makreti makubwa ya mbao ambayo ndani yake yamejaa matunda ya nyanya, mengine yakiwa yameiva na mengine bado, na pia kuna watu wameketi sehemu hiyo. Na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake huwapatia faida wakulima husika.

Mwanaume mmoja akiwa analifunga vizuri gunia kubwa ambalo limajaa karoti mpaka juu na nyengine kumwagwa kwa chini, na mazao hayo ni kwaajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani, ambayo imezaa matunda yanayofahamika kama kalakala au pensheni, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda haya humpatia faida na kipato mkulima husika.

Kundi dogo la wanawake ambao wameketi chini uku wakiwa wanachambua nafaka mfano wa karanga na pia pembeni yao kuna magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo ambayo nikwaajili ya biashara kwani mauzo yake upatia faida wakulima husika.

Mti wa kijani wa mazao ya kahawa ukiwa umechepua maua yake meupe, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya buni zake hupatia faida wakulima husika na ina soko nje na ndani ya nchi.

Mahindi mengi ambayo yamevunwa, yamefungwa na kutundikwa kwenye miti ambayo imesimamishwa kwenye eneo la wazi na yapo hapo kwa ajili ya kukauka. Ili yaweze kupeleka sokoni kuuzwa kumpatia faida mkulima husika wa mazao hayo.

Mwanaume mmoja ameinama kwenye shamba kubwa ambalo lina mimea ya kijani imepandwa kimistari. Na pia kuna mipira ya maji meusi kwa ajili ya umwagiliaji. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo, huuzwa na hivyo kumpatia faida mkulima husika.

Kwenye shamba lenye migomba mingi kuna watu ambao wanachomeka miti mirefu iweze kushikilia mikungu ya ndizi na miti hiyo isiweze kulemewa, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani ndizi hizo zikiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Mwanaume mmoja amechuchumaa kwenye shamba kubwa la matunda ya tikiti maji, huku mkononi mwake akiwa ameshikilia tunda hilo lililokatwa nusu na kwa mbele kuna mengine makubwa, na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya matunda hayo humpatia faida mkulima husika.

Turubai kubwa limelazwa chini kwenye eneo la wazi, na juu yake kuna nafaka ambazo zimesambazwa ili zikauke, na pia kuna mwanaume aliyebeba gunia ambaye anatembea juu ya nafaka hizo na mazao hayo ni kwa ajili ya biashara, kwani yakishakauka huenda kuuzwa masokoni.

Eneo la shamba ambalo lina mimea mingi ya mazao ya nyanya na katikati kuna kreti nyingi zenye rangi nyeusi na ndani yake zimejaa matunda hayo, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya nyanya hizi humpatia faida mkulima husika.

Mkulima mmoja ameinama, huku ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi, na yupo kwenye eneo la shamba lenye migomba mingi. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mikungu hiyo humpatia kipato na faida mkulima husika.

Eneo la shamba ambapo kuna nyanya nyingi zilizovunwa na kuwekwa chini. Huku pembeni kuna mimea ya mazao hayo na kwa pembeni tena kuna dumu dogo lenye rangi ya bluu. Kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya nyanya hizi humpatia kipato mkulima husika.

Kundi dogo la wakulima, wakiwa wanavuna matunda madogo yenye rangi nyekundu na njano mfano wa nyanya, na kuziweka kwenye mabeseni yenye rangi tofauti. Kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda hayo huwapatia faida wakulima husika.

Eneo la shamba ambalo lina miti mingi ya zao la kahawa na kuna mwanamke mmoja akiwa amevaa kiremba cha rangi ya zambarau akiwa ameshikilia buni kwenye moja ya mti. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya buni hizi huwapatia faida wakulima husika na pia yana masoko ndani na hata nje ya nchi.

Wanawake watatu wakiwa wanachambua buni zilizomwagwa juu ya gunia jeupe. Na zao hili ni kwa ajili ya biashara kwani lina masoko nje na ndani ya nchi, na mauzo yake humpatia faida mkulima husika.

Watu wawili wakiwa wanakusanya mahindi ambayo yametolewa majani yake kwenye eneo la uwazi mbele ya shamba, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mahindi hayo yakiuzwa humpatia faida na kipato mkulima husika.

Mwanaume mmoja amesimama pembeni ya mti mkubwa, ambao umezaa matunda mengi ya maparachichi, huku mkono wake ukiwa umeshika moja ya tunda hilo, na kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara, kwani matunda haya yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Kwenye maeneo ya shamba, ambapo kuna miti iliyojaa mazao ya kahawa, kuna mwanamke mmoja aliyevaa kilemba kichwani ameshikiria chombo ambacho kimejaa buni nyingi. Na kilimo hichi kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya buni hizo umpatia faida mkulima husika.

Watu wanne wameinamana huku wakichukua vitunguu maji vilivyomwagwa chini na kuviweka kwenye ndoo zenye rangi tofauti. Na mazao haya nikwaajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia faida na kipato mkulima husika .

Mwanaume aliyevaa vazi la rangi bluu amesimama huku begani mwake amebeba tikiti kubwa, na kwa chini kuna matunda mengine, yapo kwenye eneo la shamba la mazao haya ambayo ni kwa ajili ya biashara kwani yakiuzwa humpatia kipato mkulima husika.

Shamba kubwa lenye miti iliyozaa pilipili nyingi ambayo imepandwa kimistari, na kwa chini imefunikwa na mifuko ya nailoni, na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya pilipili hizo humpatia faida mkulima husika.

Miti ya mazao ya pilipili hoho ambayo imepandwa kimistari, na kwa chini imefunikwa na mifuko kama nailoni na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya pilipili hoho izo humpatia faida mkulima husika.

Wanaume wawili wamesimama kwenye mti mdogo wa mwembe wenye matunda mengi na upo kwenye eneo la shamba la mahindi. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya maembe na hasa mahindi hayo humpatia faida mkulima husika.

Mti wenye matawi mengi ambayo yaliyobeba matunda madogo ambazo ni guni za kahawa zikiwa na rangi nyekundu njano, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani guni hizo zikiuzwa huleta faida kwa mkulima husika.

Wakulima wanne wakiwa wanavuna matunda ya kijani mfano wa parachichi kutoka kwenye mti wake na kuweka kwenye makreti yenye rangi ya njano, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mapararachichi hayo yakiuzwa huwapatia faida wakulima husika.

Wakulima wanne, wapo kwenye shamba lao kubwa la mahindi, huku baadhi yao wakiwa wameshikilia mapanga kwa ajili ya kukata mimea iliyokauka, ili kuipa nafasi mimea mingine kustawi vizuri na pia kupata nafasi ya kupanda vitu vingine.

Eneo kubwa la shamba ambapo mkulima wake amepanda mimea aina mbili tofauti kimistari. Na pia kuna mipira mirefu myembamba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji. Na eneo hilo lina uzio wa nyaya. Na kilimo hicho kwa ajili ya biashara au kwa matumizi yake binafsi kama kupata chakula.

Eneo dogo la shamba la mkulima ambapo amepanda mimea yake ya kijani kimistari, na pia kuna mipira myembamba na mirefu ya maji ambayo imelazwa kwenye mistari hiyo, na iko hapo kwa ajili ya kumwagilia.

Eneo la bdani la shamba la kisasa la mkulima, Ambapo amepanda mimea ya aina mbalimbali ya kijani kwenye vikopo vidogo iliyopangiliwa kwa weredi na pia shamba hilo liko ndani ya nyumba ya kitalu ambayo ina mitambo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Miti mingi ya mipapai ambayo imezaa matunda mengi, ikiwa imepandwa kimistari kwenye shamba ambalo lina nyasi fupi kwa chini, na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani mauzo ya matunda haya yakishaiva, humpatia faida mkulima husika.

Eneo la shamba la mkulima lililozungukwa na miti mingi, amepanda mimea midogo ya kijani ambayo imeanza kuchipua, na pia kuna mipira mirefu yenye rangi nyeusi ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na imelazwa karibia na mimea hiyo.

Trekta kubwa yenye rangi ya bluu, ambayo inaendeshwa na mwanaume mmoja, na kwa nyuma inavuta kifaa kinachotifua udongo na mashine hii hutumiwa hasa na wakulima wenye ardhi kubwa kwa ajili ya kuiandaa, kama vile; kutifua ama kulima au hata kupalilia kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na kidumu kidogo cheupe na ina Mpini mtefu wenye mishikio vyeusi na hutumika hasa kwa ajili ya kutifua udongo na kifaa hiki hutumuwa na wakulima ardhi, ili kuiandaa ardhi kabla ya kupanda mbegu.

Mashine maalumu ya kilimo yenye rangi nyekundu na nyeusi, na kwa chini ina tairi. Na pia ina mpini mkubwa wenye rangi nyeusi, kwa ajili ya kusukumia. Na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima, kwa ajili ya kulima au kupalilia ardhi kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu ya mashambani ambayo ni pana, ina rangi nyekundu na kwa chini kuna vyuma vyenye rangi ya bluu, na mara nyingi huvutwa na trekta na kifaa hichi hutumika kwenye mashamba makubwa, ili kuiandaa ardhi kwa njia ya kulima ama kupalilia, kabla ya upandaji wa mbegu.

Watu wawili wakiwa juu ya trekta lenye rangi nyekundu ambalo nyuma yake linavuta kifaa kinachotifua udongo, na mashiine hii huumiwa hasa kwenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi, kwa ajili ya kupalilia au kulima kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalum ambayo ni ya kiroboti yenye rangi nyeupe na mipira meusi, ambayo inahudumia mimea mingi ya kijani, iliyopandwa kwenye mabomba meupe ndani ya nyumba kitalu, na kifaa hiki hutumiwa hata kwenye kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ambayo inarangi nyekundu yenye maandishi yalioandikwa mantisi, na juu kuna kidumu cheupe chenye mfuniko mweusi, na pia kuna mpini wa fedha kwa ajili ya kushikia, kifaa hichi hutumiwa na wakulima kwenye mashamba kwa ajili ya kupalilia ardhi.

Mashine maalumu yenye mitambo ya rangi ya kijani na nyaya nyeusi na sehemu kama meza ambapo kuna mimea mingi ya kijani iliyopandwa, na mashine hizi hutumika hasa kwenye upandaji wa mimea isiyotumia udongo na hukuwa kwa maji yenye virutubisho.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu, ambayo kwa nyuma inavuta mashine maalumu inayotifua udongo wa ardhi, na kifaa hicho hutumiwa hata na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu, na inafanya kazi mbalimbali kama vile kulima na kupalilia.

Kifaa maalumu ambacho kina rangi ya njano, fedha na matairi na pia kuna chuma ya kukivutia, kipo kwenye eneo la shamba kikiwa kinakusanya nyasi zilizomwagwa chini, na kifaa hicho hutumiwa hasa kwa ajili ya kukusanyia nyasi hizi za malisho.

Mashine ya kiroboti ambayo ina rangi nyeupe na nyaya nyeusi iliyo kwenye shughuli ya kutunza mimea ya kijani ya matunda, ambayo imepandwa kwenye mifuko myeupe ndani ya nyumba kitalu, na kifaa hichi hutumiwa hasa kwenye kilimo cha kisasa.

Mashine maaalumu ambayo ina vifaa mbalimbali kama vile mitambo yenye rangi ya fedha, mabomba meupe na mipira ya maji meusi. Na pia kuna mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba hayo, na hii hutumiwa hasa kwenye upandaji wa mimea isiyotumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mashine maalumu ya kilimo, ambayo ina mabomba meupe yenye mashimo, na ndani yake kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa, na kwa juu kuna glopu kwa ajili ya kumulika taa, na mashine hii hutumiwa hasa kwenye upandaji bila ya kutumia udongo.

Trekta kubwa la kijani lenye matairi makubwa ambalo lina magurudumu ya njano, na nyuma yake inavuta kifaa maalumu. Na hutumika hasa kwenye mashamba makubwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile: kupalilia, kutifua udongo, kupanda na hata kusafirisha au kubeba vitu vizito.

Mwanaume mmoja, anaendesha trekta kubwa lenye rangi nyekundu, ambalo kwa nyuma linavuta kifaa maalumu kinachotifua udongo wa ardhi, na mashine hii hutumiwa hata na wakulima ambao wana mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi kwa njia ya kulima au kupalilia kabla ya upandaji wa mbegu.

Mashine maalumu ambayo ina mitambo yenye rangi ya kijivu na nyeupe na kuna sehemu kama meza, huku kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa. Na vifaa hivi hutumika hasa kwenye upandaji wa mimea bila kutumia udongo, ambacho ni kilimo cha kisasa.

Kifaa maalum ambacho kina rangi nyekundu na dumu jeupe lenye mfuniko mweusi na kwa chini kina vyuma kama matairi na kinatifua udongo wa ardhi. Na kifaa hiki hutumiwa sana na wakulima kwaajili ya kuandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Mtu mmoja ambaye anaendesha trekta kubwa la rangi ya bluu, na kwa nyuma yake kuna kifaa chekundu ambacho kinatifua udongo wa ardhi. Na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajili ya ulimaji au kupalilia na kuiandaa ardhi, kabla ya upandaji wa mbegu.

Treta kubwa, ambalo kwa nyuma linavuta kifaa chenye rangi nyekundu, huku kikiwa kinatifua udongo wa ardhi. Na mashine hii hutumiwa hata katika mashamba makubwa kwa ajili ya kuandaa ardhi, mfano kupalilia au kulima kabla ya kupanda mbegu.

Mashine maalumu yenye rangi nyekundu na nyeusi ikiwa inatifua udongo wa ardhi kwenye shamba, na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima kwa ajili ya kuiandaa ardhi kama upandaji wa mbegu, na kina mpini kwa ajili ya kusukumia.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye kifaa cheupe na upandaji huu ni bila ya kutumia udongo na pia kuna taa za kumulika na mashine mbalimbali za kutunza hali ya hewa ya humo ndani ili kuimarisha ukuaji wa mimea hiyo.

Tenki pana la samaki ambalo kwa chini lina kabati dogo jeusi lililowekwa bidhaa tofauti, na kwa juu kuna samaki wadogo wa aina mbalimbali wenye rangi tofauti kama nyeusi na bluu, pamoja na mawe madogomadogo meusi kwa chini na majani ya plastiki, na samaki hawa wametunzwa hapo kama mapambo.

Bwawa kubwa la samaki ambalo kwa juu na pembeni limezungushiwa nyavu yenye rangi nyeusi, na kwa ndani kuna samaki wengi aina ya kambale ambao wana rangi nyeusi na nyeupe, kwa mbali na kufugwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama kuuzwa au hata matumizi binafsi.

Bwawa kubwa la kisasa ambalo kwa juu kuna vyuma vyenye rangi nyeupe na ndani yake kuna samaki wengi wanaofugwa ambao ni warefu na wanarangi nyeusi, na ufugaji huu waweza kuwa kwa ajili ya viwanda, biashara ama matumizi binafsi ya wafugaji hao.

Bwawa dogo la kufugia samaki, ambayo lina rangi ya bluu, na kwa juu kuna mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye makontena yenye rangi ya kijivu na yamewekwa juu ya chuma, na pia kuna mabomba ya bluu kwa ajili ya kupitisha maji kwenye mimea hiyo.

Samaki mdogo mwenye muundo wa kama kisahani na ana rangi ya mchanganyiko wa bluu, na mistari ya damu ya mzee, na yupo ndani ya tanki la samaki na unafugwa kama urembo, na pia kuna samaki wengine pembeni yake.

Samaki wadogo wa aina mbalimbali, wenye rangi nyekundu; bluu na kahawia, ambapo ndani ya tenki la samaki yenye mimea ya kijani ya plastiki na kwa chini kuna kokoto. Na samaki hao hufugwa kama mapambo.

Mabwawa mengi ya maji ambayo ni makubwa, na yana uwezo wa kufuga samaki wengi sana wakiwa kwenye eneo lililozungukwa na miti mingi mirefu, na samaki hao wanaofugwa wanaotumika kwa ajili ya viwanda, biashara au hata matumizi binafsi.

Samaki watatu ambao wana muundo wa kisahani mmoja akiwa na rangi kama za pundamilia mwengine dhahabu na nyeupe huku mwengine ni nyekundu. Na wapo ndani ya tanki la samaki na hao hufugwa kama urembo.

Bwawa la kisasa ambalo lina rangi ya kijani na lina mitambo yenye mabomba ambayo ni angavu, na kwa juu kuna nyavu nyeusi ya chuma. Ndani yake kuna samaki wadogo wenye rangi nyeusi, ambao wanafugwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Samaki wadogo wanne, wakiwa na rangi ya dhahabu, mmoja akiwa na rangi nyeusi na wapo ndani ya tangi la samaki, ambalo kwa chini lina kokoto nyingi zenye rangi mchanganyiko, na pia kuna mti wa plastiki na samaki hawa hufugwa kama mapambo kwenye mahoteli au hata majumbani.

Eneo kubwa la wazi ambapo kuna bwawa nyingi za samaki zilizofunikwa na nyavu za rangi ya kijani ilikuepusha ndege kuchukua samaki hao, na ufugaji huu ni kwa ajili ya biashara, viwanda na hata matumizi binafsi. Eneo hilo limezungukwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za kijani.

Tangi la samaki ambalo kwa ndani lina kokoto nyingi zenye rangi nyeupe pamoja na miti ya plastiki yenye rangi nyekundu na kijani, na kwa chini kuna kabati jeusi. Na tangi hili hutumika hasa kwa ajili ya kufugia samaki wadogo ambao ni kama mapambo.

Tangi pana la samaki, ambalo kwa ndani kuna vimawe vidogovidogo vyenye rangi nyeusi na nyeupe, vilivyo kwa chini pamoja na mimea ya kijani ambayo ni ya plastiki, na kuna samaki wadogo wenye rangi mchanganyiko ambao wanafugwa hapo kama mapambo.

Samaki wengi na wadogo ambao wanarangi mchanganyiko kama vile rangi ya chungwa, fedha, na nyeusi, na dhahabu. Na wanafugwa ndani ya tangi kubwa la samaki na mara nyingi samaki hao hufugwa kama mapambo.

Tangi la samaki ambalo kwa ndani kuna mtambo maalumu kwa ajili ya kupitishia hewa makombe ya baharini. Na mawe madogo madogo kwa chini, Mimea yenye rangi ya kijani na damu ya mzee ambayo ni ya plastiki pamoja na samaki walio kwenye rangi tofauti na wanafugwa kama urembo.

Eneo la biashara ambapo kuna vikapu vingi vilivyojaa nafaka mbalimbali kama vile maharage yenye rangi tofauti na kunde, na vikapu hivyo viko juu ya mbao na vingine juu ya ndoo ya bluu na hii ni kwa ajili ya wateja kununua iliwaweze kula.

Mandhari yenye vichaka na misitu yenye miti mingi, huku baadhi ikiwa na uoto wa asili na kwa pambeni ni barabara ya vumbi pia kwenye moja ya mti kuna maandishi yaliyoandikwa kwa kutumia chokaa yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Msitu mkubwa ambao una miti ya aina tofauti. Mingine ikiwa ni membamba, mingine minene, pamoja na nyasi fupi ambazo nyingi ni uoto wa asili. Na pia kuna barabara nyembamba ya watembea kwa miguu inakatiza katika msitu huo.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea ya miche ya aina mbalimbali iliyopandwa kwenye vifuko vidogo na kupangiliwa kimakundi, na yako hapo kwa ajili ya kutunzwa ili baadaye yaweze kutumiwa kupanda miti kwenye maeneo mbalimbali na kutunza mazingira.

Mwanaume mmoja alievaa fulana yenye rangi ya kijani, amesimama kwenye eneo lenye miche mingi ya miti ya aina mbalimbalia ambayo imepandwa kwenye vifuko vyeusi na kupangiliwa kimakundi, miche hiyo ni kwaajili ya upandaji wa miti ili kutunza mazingira.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo ambayo yapo kwenye mabomba meupe na yameshikiliwa na chuma chenye rangi ya kijivu. Na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo bali hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanatoka kwenye ndoo iliyokuwepo chini yenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano, na kupita kwenye mabomba meusi.

Mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwenye vikopo vidogo ambavyo vimetumbukizwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, na kilimo hiki ni cha upandaji bila kutumia udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo meupe.

Mimea mingi ya kijani imepandwa kwenye makontena yaliyopo ndani ya nyumba kitalu, na pia kuna mkulima mmoja alieshikilia kontena moja lenye mimea hio kwa upandaji huo hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na kwa juu kuna taa imewashwa, kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwenye vikopo vilivyodumbukizwa kwenye mashimo ya bomba jeupe. Na kilimo hichi ni cha kisasa, kwani mimea hiyo hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambavyo hupita kwenye mabomba hayo.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe ambayo yamepangwa kimistari na yamebebwa juu ya vyuma na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo na haipandwi kwa kutumia udongo.

Kikopo kidogo cheupe ambacho kimeshikiliwa ndani yake kuna mmea wa kijani na kwa chini mizizi yake ikiwa inaning'inia na hii ni moja ya mbinu ya kilimo cha kisasa cha upandaji wa mimea bila kutumia udongo na kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho na kwa chini kuna kibao ambacho kina mimea mingine.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani na damu ya mzee ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyokuwepo kwenye mabomba meupe na yamepangiliwa kimistari juu ya vyuma. Na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hiyo hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo na haitumii udongo kwenye upandaji.

Kilimo cha kisasa, ambapo mimea hupandwa kwenye makopo madogo yaliyodumbukizwa kwenye mashimo ya kwenye mabomba meupe, na mimea hii haihitaji udongo, bali hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanahifadhiwa kwenye kontena lenye rangi ya kijivu lililopo kwa chini, na maji hayo hupita kwenye hayo mabomba.

Mimea midogo ya kijani ambayo imeanza kuchipua, imepandwa kwenye vikopo vidogo vyeusi, vilivyochomekwa kwenye mashimo yaliyoko kwenye mabomba meupe, ambayo yamepangwa kimistari. Na kilimo hiki nicha kisasa kwani, upandaji huu hautumii udongo na mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea tofauti ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba yenye rangi nyeupe na kijivu. Na mimea hii imepandwa bila kutumia udongo na kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mabomba meusi yaliyoshikiliwa na bomba kubwa jeupe. Na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea yenye rangi ya kijani na mengine kama kahawia, ikiwa imepandwa kwenye mashimo ya mabomba meupe ambayo yamebebwa juu ya vyuma ni kilimo cha kisasa kwani.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyokuwepo juu ya mfuniko wenye rangi ya njano na kwa chini yake kuna chombo chenye rangi nyeusi, na hii ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo bali hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapitishwa na mpira mweupe.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe na kijivu yamesimamishwa kwa pamoja. Na ndani yake kuna mimea midogo ya kijani ambayo imepandwa kwenye vikopo vidogo vilivyodumbukizwa kwenye mashimo yake. Na upandaji huu haujatumia udongo, kwani mimea hukuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho na kwa pembeni kuna ndoo ndogo nyeupe ambayo ina maji hayo.

Mimea ya aina mbili tofauti, ambayo ni aina ya mboga za majani, ikiwa imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe na upandaji huu ni wa kisasa kwani hauhitaji udongo, na mimea hii hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho na kwa chini kuna kontena lenye rangi ya njano.

Mimea midogo ya kijani ambayo imapandwa kwenye mashimo, na imapangwa kwenye mabomba meupe, na upandaji huu hatumii udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yamepita kwenye mabomba hayo kupitia mipira myeusi na kwa chini kuna ndoo nyeupe yenye maji hayo.

Mimea midogo ya kijani ya aina tofauti, ambayo imepandwa kwenye vikopo vyeusi vilivyodumbukizwa kwenye bomba jeupe lililosimamishwa kwenye chombo cha plastiki chenye rangi ya bluu. Na upandaji huu hauhitaji udongo, kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo na kuwekwa kwenye mabomba meupe na yameshikiliwa na kibao kilichoegeshwa ukutani. Na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hiyo hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji ya virutubisho ambayo yanatoka kwenye ndoo iliyokwepo chini ambayo ina mfuniko mwekundu.

Mimea midogo ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani imepandwa kwenye mashimo, yaliyopo kwenye mabomba meupe na yamebebwa juu ya mbao. Na upandaji huu hauhitaji udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea ya aina mbalimbali ambayo imepandwa kwenye vikopo vidogo ambavyo viko ndani ya beseni kubwa lenye rangi ya bluu na upandaji huu hauhitaji udongo kwa mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho na maji hayo yanakuwa ndani ya hili beseni.

Vyombo vikubwa vyeusi mfano wa mabeseni ambavyo vimebeba mimea ya kijani iliyopandwa kwenye mabao yenye rangi nyeupe, na kilimo hichi ni cha kisasa kwani upandaji hauhitaji udongo na mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yapo kwenye mabeseni hayo.

Mimea midogo ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani, imepandwa kwenye mashimo yaliyokwepo kwenye mabomba meupe ambayo yamepangwa kimstari. Na kilimo hichi ni cha upandaji bila kutumia udongo, kwani mimea hiyo hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye hayo mabomba.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye vikopo vidogo ,vilivyochomekwa kwenye mashimo yaliyokuwepo kwenye mabomba meupe, na kilimo hicho ni cha kisasa kwani mimea hiyo haihitaji udongo ili kupandwa, na kumwagiliwa maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Watu watatu wako ndani ya nyumba kitalu, ambayo ina mabomba mengi meupe yenye mashimo, baadhi yakiwa tupu, na mengine ni mimea ya kijani iliyopandwa bila kutumia udongo, na mimea hiyo hukua kwa kutumia unyevu wenye virutubisho.

Banda kubwa la kisasa lenye kuku wengi weupe wanaofugwa. Na pia kuna vyuma virefu ambavyo vimebeba makontena yenye rangi nyekundu na kijivu yenye chakula na maji yao. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda kwani kuku hawa hutoa nyenzo tofauti, kama: mayai, nyama au hata manyoya; ambayo hutumika kutengeneza bidhaa tofauti kwenye viwanda husika.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kimistari kwenye shamba lililo na udongo mwekundu, na liko ndani ya nyumba kitalu ya kisasa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mimea hiyo hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani, ambayo imepandwa kimistari, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mimea hiyo hutumiwa kama nyenzo ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile; vyakula na hata madawa.

Eneo kubwa la shamba la minanasi lenye mimea mingi iliyozaa. Matunda hayo ambayo bado hayajaiva, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mimea hiyo pamoja na matunda yake hutumika kama nyenzo kwenye viwanda husika ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama; vyakula, juisi, na hata madawa.

Eneo la ndani ambapo kuna mimea mingi ya uyoga mweupe ambayo imepandwa huku mingine ikiwa kwenye mifuko na imepangwa kwenye vyuma. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani uyoga huu hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa mbalimbali katika viwanda husika.

Mimea ya kijani ambayo imezaa matunda madogomadogo, ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyoshikiliwa na magogo yaliyo simamishwa, na shamba hili lipo ndani ya nyumba kitalu. Kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mimea hii na matunda yake hutumiwa kama nyenzo kuengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kabichi, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao haya hutumika kama nyenzo za kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile vyakula na madawa.

Shamba kubwa ambalo lina mimea ya kabichi iliyopandwa kimistari na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao haya hutumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa mbaimbali kwenye viwanda husika kama vile vyakula na madawa.

Ndani ya kiwanda kikubwa ambapo kuna wafanyakazi wengi waliovalia vilemba kichwani au kofia pamoja na saka zenye rangi nyekundu, kijani na bluu na wapo kwenye shughuli ya kufunga vizuri maua kwenye mabahasha na mifuko yake, na maua haya yametoka kwenye mashamba makubwa yanayojishughulisha na kilimo cha viwanda.

Kwenye kifaa maalumu kilichopo ndani jengo au nyumba kitalu, kuna uyoga mwingi uliopandwa weye rangi nyeupe, na kahawia na kilimo hichi ni kwaajili ya viwanda kwani mazao haya hutumiwa kama nyenzo kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile vyakula na madawa.

Shamba kubwa la matunda ya stroberi, ambalo lipo ndani ya nyumba kitalu na miti yake imepandwa kwenye vifaa vilivyoning'inia. Kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mimea hiyo na matunda yake hutoa nyenzo tofauti kwa viwanda husika, ambavyo hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama juisi na urembo.

Kundi dogo la watu ambao wanahudumia mimea ya kijani iliyopandwa kimakundi kwenye shamba kubwa, na kilimo hichi ni kwaajili ya viwanda kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo hutumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa mbalimbali kama chakula ama madawa kwenye viwanda husika.

Vifaranga wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe ambao wako ndani ya banda lao, lenye vyombo vyeupe na vyekundu vikiwa na maji na chakula chao. Na vifaranga hawa wanafugwa kwa ajili ya viwanda, kwani wakikua na kua kuku wakubwa wanatumiwa kama nyenzo ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Eneo la wazi ambapo kuna mtunda madogomadogo yenye rangi nyeusi, kijani, nyekundu na njano, mfano wa mbuni za kahawa, ambazo zimewwegwa kwa chini kwenye kiroba, na mazao haya ni kwa ajili ya viwanda, kwani hutumiwa kitengeneza bidhaa mbalimbali za kahawa kwenye viwanda husika.

Eneo kubwa la shamba ambalo lina mimea mingi ya kijani mfano wa kabichi na imepandwa mahususi kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo hutumika kama nyenzo za kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Nafaka nyingi zenye rangi nyeupe zikiwa zimetandazwa juu ya mfuko mkubwa mweusi ambao umewekwa juu ya vyuma, na mazao haya ni kwaajili ya viwanda kwani hutumika kama nyenzo kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile vyakula au ata madawa.

Mtu mmoja anaendesha trekta, ambalo kwa nyuma linavuta mashine maalumu yenye rangi ya kijani, inayotifua udongo wa ardhi na kifaa hiki hutumiwa hasa na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajli ya kuiandaa ardhi kwa njia ya kulima ama kupalilia kabla ya kupanda mbegu.

Shamba kubwa lililo ndani ya nyumba ya kitalu, kuna mimea mingi ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani na yamepandwa kimistari. Kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mimea hiyo hutumika kama nyenzo kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile vyakula na madawa.

Mtu mmoja anazoa vitunguU maji vilivyo mwagwa kwa chini kwa kutumia chombo, na mazao hayo ni kwa ajili ya viwanda kwani hutumika kama nyenzo kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile viungo vya kupikia chakula na madawa.

Banda kubwa la kisasa ambalo ndani yake kuna vifaranga wengi wanaofugwa. Na pia, kuna machuma marefu yaliyoshikilia vyombo ambavyo vina chakula na maji yao ya kuning'inizwa na kamba. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda, kwani kuku hawa wakishakuwa hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa mbalimbali katika viwanda husika.

Eneo la shamba ambapo kuna mimea mingi ya kijani imepandwa kwenye matuta ambayo imezaa matunda mfano wa nyanya, na kilimo hichi ni kwaajili ya viwanda kwani mazao hayo hutumiwa kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vile; vyakula au madawa.

Mimea mingi ya kijani, iliyopandwa kwenye eneo kubwa la shamba ambalo liko ndani ya nyumba kitalu na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo hutumiwa kama nyenzo kwa kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika mfano madawa na chakula.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda lao, na kuku hao wanafugwa kwa ajili ya viwanda, kwani hutoa nyenzo tofauti kwa viwanda husika kama vile; mayai, nyama, na manyoya ambayo hutumiwa kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Wanaume wawili wako ndani ya nyumba kitalu, ambayo ina mimea mingi ya kijani, iliyopandwa kwenye makopo meusi na kupangiliwa kimstari; na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo, hutumika kama nyenzo ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika.

Eneo kubwa la shamba ambapo kumepandwa miti mingi ya chai na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani majani haya hupelekwa kwenye viwanda husika ili kutengeneza bidhaa mbalimbali za chai kama vile majani yenye masala au majani makavu.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani, ambayo imepandwa kimistari ndani ya nyumba ya kitalu ya kisasa, na kilimo hiki kwa ajili ya viwanda kwani mimea hiyo hutumika kama nyenzo ya kutengenezea bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika kama vyakula na hata madawa.

Eneo kubwa la shamba, ambalo lina mimea ya kijani iliyopandwa kimistari kwenye matuta, na pia kuna mipira ya plastiki yenye rangi ya kijivu, ambayo inachukua maji kutoka sehemu moja na kuyapeleka kwenye mifereji ya matuta hayo kwa ajili ya umwagiliaji.

Mipira ya maji ambayo ni mirefu na membamba pia ina koki ya bluu na imewekwa juu ya matuta mengine yakiwa na mimea huku mengine bado ni matupu na hii ni kwa ajili ya kumwagilia shamba.

Eneo kubwa la shamba lenye udongo mwekundu ambapo kuna miti mingi midogo iliyopandwa kimistari, na pia kuna mpira wa maji wenye rangi ya bluu, ambao umelazwa kimlalo na kuna mipira mingine mweusi iliyounganishwa kutoka katika bomba hilo na imenyooka, na kila mmoja umepita kwenye miti hiyo na hii ni kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo kubwa la shamba lenye matuta mengi, ambayo haina mimea au mimea yake haijachipua bado, na kwapembeni kuna mpira mkubwa wa maji wenye rangi nyeupe, ambao una mashimo yanayomwaga maji kwenye eneo la chini la matuta hayo na hii ni kwa ajili ya kumwagilia.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe ambalo lina matundu mengi, na linamwaga maji kwenye mifereji yaliyokuwepo kwenye shamba kubwa ambalo lina matuta, na pia kuna mimea ya kijani iliyopandwa juu ya matuta hayo, na hii ni moja ya mfumo wa umwagiliaji.

Bomba jembamba na refu ambalo limewekwa kwenye mifereji midogo lina vikoki vyenye rangi nyekundu na bluu na pia kuna mipira midogo myeusi iambayo imechomekwa kwenye mabomba hayo na inaning'inia na hiyo ni kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye mashamba.

Eneo la shamba lenye udongo mwekundu ambapo kuna mimea ya kijani ya aina tofauti, iliopandwa kimistari kwenye matuta na pia kuna mipira miwili miwili ya maji kwenye kila tuta na hii hasa ni kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la shamba, ambapo kumepandwa mimea midogo ya kijani kimistari na pia kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi, ambayo imelazwa kwenye mistari hiyo na inatoa maji ya umwagiliaji ambayo yanaenda mojakwamoja kwenye mimea hiyo.

Kwenye eneo la shamba kuna mtaro mwembamba ambao ndani yake kuna bomba kubwa jeupe la maji, na pia kuna mipira midogo ya maji yenye rangi nyeusi ambayo imechomekwa kutoka kwenye bomba kuelekea kwenye ardhi, ili iweze kupitisha maji ya kumwagilia kwenye mimea iliyopo kwenye shamba hilo.

Eneo la shamba lenye mimea mingi ya kijani iliyopandwa kimistari. Na pia kuna mpira mwembamba na mrefu wenye rangi nyeusi ambao unakatiza katikati ya mimea hiyo, na mpira huu hutumika hasa kwa ajili ya umwagiliaji.

Chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ambao ukingo ni mchanga. Na pia kuna maandhari ya mchanganyiko wa mimea mifupi pamoja na miti ambayo ni uoto wa asili. Na kwa pembeni kuna barabara ya lami.

Chanzo kikubwa cha maji yaliyotulia mfano wa mto, ambao umezungukwa na mandhari yenye mchanganyiko wa miti mingi mirefu pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili. Na pia kuna maeneo mengine yaliyolimwa kama mashamba. Na kuna baadhi ya sehemu zenye majengo.

Mandhari kubwa yenye milima, ambayo ina mchanganyiko wa misitu yenye miti mingi, pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili na kuna maeneo mengine ambayo yamelimwa kama mashamba, Na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii ina rutuba nyingi. .

Mandhari kubwa na tulivu ambayo eneo moja kuna msitu mkubwa na mpana lenye miti mingi ya kijani, eneo lingine kwa mbele kidogo kuna nyasi fupi za kijani na zote ni uoto wa asili, na mbele zaidi kuna milima mikubwa.

Mandhari kubwa yenye milima mingi, ambayo imejaa misitu minene yenye miti mingi pamoja na nyasi fupi za kijani , ambazo ni uoto wa asili na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hiyo inarutuba nyingi.

Mandhari kubwa yenye milima mingi, ambayo ina mchanganyiko wa misitu yenye miti mingi mirefu, pamoja na nyasi fupi za kijani, ambazo ni uoto wa asili. Na kwa katikati, kuna barabara nyembamba ya vumbi yenye mistari kama ya kuchimbika.

Mandhari kubwa ambayo ina mchanganyiko wa miti mirefu na mifupi, pia kuna nyasi ambazo ni za kijani huku nyengine zimekauka ambazo ni uoto wa asili na pia kwa mbele kuna milima.

Mandhari kubwa na tulivu yenye vilima vingi ambavyo vinamchanganyiko na maeneo yaliyolimwa mashamba na mengine yakiwa na nyasi fupi na miti mirefu iliyopo kwenye misitu, ambao ni uoto wa asili. Na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii ina rutuba.

Mandhari kubwa na tulivu, ambayo katikati kuna chanzo kikubwa cha maji yaliyotulia, mfano wa bwawa, limezungukwa na ukingo wenye matope, na pia kuna msitu mkubwa wenye miti mingi sana, ambao ni uoto wa asili.

Mandhari kubwa yenye uwanda wa juu ambao una mimea michache na michanga mingi, na uwanda wa chini kuna mimea ya kijani ambao ni uoto wa asili pamoja na mchanga na kuna sehemu ndogo yenye chanzo cha maji mfano wa bwawa.

Mandhari kubwa na tulivu, ambayo kwa chini ina nyasi nyingi zilizokauka na pia kuna miti iliyotapakaa mingine mirefu mingine mifupi na yenye majani machache na ni uoto wa asili na kwa mbele kuna milima.

Mandhari kubwa yenye milima ambayo ina mchanganyiko wa misitu yenye miti mingi pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili, na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii inarutuba nyingi.

Mandhari kubwa yenye milima, ambapo kwenye uwanda wa juu kuna nyasi nyingi za kijani, pamoja na miti mingi ambayo imesambaa, na ni uoto wa asili, na kwenye uwanda wa chini kuna mchanga tu na ni pakavu, yaani hakuna miti, wala nyasi.

Mandhari kubwa ambayo ina msitu kwenye miti mingi ya kijani, pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijanizilizokauka na nyingine zakijani na niuoto wa asili na kwapembeni kuna mawe makubwa ambayo yamekusanywa kwa mfano wa uzio.

Mandhari kubwa, ambayo ina mchanganyiko wa vichaka na miti mifupi na mirefu, pamoja na nyasi ambazo ni uoto wa asili, ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hii inarutuba na pia kwa mbele kuna milima.

Mandhari kubwa yenye nyasi fupi za kijani pamoja na miti iliyosambaa ambayo ni uoto wa asili, na pia kuna wanyamapori wengi wakiwa wanakula nyasi hizo akiwemo pundamilia na swala; na kwa mbele kuna mlima.

Mandhari kubwa na tulivu ambayo ina nyasi nyingi zilizosambaa na pia kuna miti mirefu ya majani ambayo ni uoto wa asili na kwa pembeni kuna majengo ambayo ni kama makazi ya watu na kuna maeneo ambayo yana miamba.

Madhari kubwa na tulivu, ambayo ina mchanga mwingi pamoja na kijito kidogo cha maji na pia kuna msitu mpana, wenye miti mingi ya kijani ambayo ni uwoto wa asili na kwa mbele kuna milima mikubwa inayoonekana.

Chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, ambapo kwa ndani kuna wanyamapori wanaoitwa kiboko. Na imezungukwa na mandhari yenye ukingo wa michanga, ambayo ina mchanganyiko wa mimea ya kijani na miti mingi, ambayo ni uoto wa asili.

Maandhari kubwa ambayo inabarabara pana ya vumbi yenye mawe madogo madogo. Na kwa pembeni, kuna nyasi fupi zilizokauka, pamoja na miti iliyosambaa, ambayo ni uoto wa asili na ukisogea mbele zaidi kuna milima mikubwa.

Mandhari tulivu yenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, ambao una ukingo wenye mweupe na mawe mawe, na pia kuna vichaka vya miti mingi ambayo ni uoto wa asili na mahali kuna nyasi fupi za kijani.

Mandhari pana yenye nyasi nyingi pamoja na vichaka vyenye miti ambavyo ni uoto wa asili, na pia kuna mlima uliochongoka. Na kwa pembeni kuna watu wawili ambao wapo kwenye matembezi ya masafa marefu, huku mmoja wao akiwa ameshikilia mti.

Mandhari kubwa na tulivu ambayo ina nyasi nyingi, baadhi zikiwa zimekauka huku nyingine ni za kijani. Na pia kuna miti iliyosambaa, huku mingine ikiwa imejikusanya mfano wa msitu, na ni uoto wa asili.

Mandhari kubwa na tulivu, ambapo katikati kuna chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, ambacho kimezungukwa na msitu mkubwa wenye miti mingi pamoja na nyasi fupi, ambazo ni uoto wa asili.

Madhari kubwa yenye vilima, ambayo ina mchanganyiko wa miti mirefu na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili, na maeneo mengine ambayo yamelimwa kama mashamba na ukijani wake, ukiashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba, na maeneo ya katikati kuna majengo.

Chanzo kikubwa cha maji yaliyotulia mfano wa bwawa, ambacho kimezungukwa na mandhari ya mchanganyiko wa miti mingi pamoja na nyasi fupi za kijani, na zingine zimekauka ambazo ni uoto wa asili na kwa pembeni kuna milima.

Mandhari kubwa yenye miti mingi mikubwa na midogo pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili. Na pia kwa pembeni kuna chanzo kidogo cha maji yaliotulia, na kipindi ambacho jua linapazuka ama machewo.

Zizi la mbuzi ambalo limejengwa kwa kutumia miti midogo na mbao, na ndani yake kuna wanyama watano, na kwa sehemu ya mbele kuna majani kwa ajili ya kulia chakula. Na wanyama hao wanafugwa mahususi kwaajili ya upatikanaji wa vitu tofauti, kama vile: maziwa, nyama na hata ngozi.

Mwanaume mmoja alievaa fulana yenye rangi ya kijani ameshikilia tawi lenye majani na matunda, ambapo mbuzi mmoja yupo anakula na yuko ndani ya banda lake lililotengenezwa na mabati na mbao na mbuzi hao wanafugwa kwaajili ya maziwa nyama na hata ngozi.

Zizi la ng'ombe ambalo limejengwa kwa kutumia magogo na kuezekwa na bati na ndani yake kuna ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe na kwa nyuma kuna migomba ya ndizi. Ng'ombe hao wanafugwa kwa ajili ya upatikanaji wa vitu tofauti kama vile ngozi, maziwa na nyama.

Mwanaume mmoja alievaa shati yenye rangi ya bluu na suruali kubwa amesimama katikati ya bata kuku na kanga wenye rangi mchanganyiko kama nyeusi, nyeupe na kahawia, na ndege hawa wanafugwa kwa ajili ya upatikanaji wa mayai na nyama, ambayo inaweza kuuzwa kwa wateja au matumizi binafsi ya mfugaji.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe, akiwa ameingiza mkono wake kwenye chombo cha chakula kwa ajili ya kuku, na yuko ndani ya banda la mifugo hiyo na kwa pembeni kuna kontena lenye rangi nyekundu, kwa ajili ya kutunzia maji yao ya kunywa.

Eneo la uwazi ambalo lina nyasi nyingi za kijani, kuna kuku wengi wenye rangi nyeupe na kahawia, ambao wanafugwa haswa kwa ajili ya upatikanaji wa nyama, mayai na hata manyoya na wako kwenye eneo hilo kwa ajili ya kujitafutia chakula.

Bata wakubwa ambao wanamchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa kwenye eneo la uwazi, na bata hawa wanafugwa kwa ajili ya upatikanaji wa vitu tofauti kama vile manyoya, nyama na hata mayai yao.

Binti mmoja akiwa anawarushia chakula bata wengi ambao wana rangi nyeupe na nyeusi, na wapo kwenye eneo la uwazi la nyasi fupi, na kuna uzio wa chuma, na bata hao wanafugwa kwa ajili ya ya kupata mahitaji tofauti kama vile, mayai na nyama.

Jengo kubwa lenye vizinga vingi vipana ambavyo vimejaa kuku wengi wenye rangi ya kahawia na nyeupe, na katikati kuna mwanamke na mwanaume mmoja waliovaa barakoa, na kukuhawa wanaugwa haswa kwa ajili ya mayai.

Mwanaume mmoja aliyevaa nguo ya kijani na bluu, huku akiwa ameshikilia gunia kwa kutumia mti, yuko pamoja na bata wengi wenye rangi nyeupe na wote wako nje ya banda kubwa liliotengenezwa na magogo. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa nyama na mayai kutoka kwa bata hawa.

Banda kubwa la kufugia Kuku ambapo kwa ndani kuna vifaranga waliokua wenye rangi nyeupe. Na wengi wao wakizunguka vyombo vyao maalum ambavyo vina chakula na maji yao, na ufugaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa nyama na mayai.

Eneo la shamba, lenye mimea ya kijani iliyopandwa na imeanza kuchipua, na pia kuna mpira mwembamba wa maji wenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji, na kilimo hiki kinaangalia upatikanaji wa mbegu ambao zinatokana na mimea hiyo.

Eneo dogo la shamba ambapo kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa kimistari, pia kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hii.

Mimea midogo ambayo imenza kuchipua na imepandwa kwenye vifuko vidogo vilivyopangwa ndani ya chombo kikubwa cheusi. Na upandaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinazotokana na mimea hii, ambazo hukaushwa na kisha kuwauzia wakulima.

Mimea midogo ya kijani ambayo imeanza kuchepua, ikiwa imepandwa kwenye vikopo vya mduara na upandaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hio iliziweze kuuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi ya kahawia ambavyo ndani yake vimebeba mbegu za kupanda za mimea aina mbalimbali kama kabichi, mboga za majani na majani ya giligilani na kila mfuko una picha ya zao husika na vimeweka katika chuma cheusi.

Eneo kubwa la shamba ambalo limejaa mimea mingi ya kijani, iliyopandwa na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo, ambayo hukaushwa na kwenda kuuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Maboksi manne makubwa ambayo ndani yake yamejaa makopo ya chuma pamoja na vifungashio vya plastiki vilivyobeba mbegu za kupanda za aina za mimea mbalimbali, kama vile: nyanya, matunda mekundu; na zipo hapo kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Ndani ya duka kunauzwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji. Kuna vifungashio vingi vya viroba ambavyo vimebeba mbegu za aina mbalimbali za kupanda za mazao tofauti, na kila mfuko una karatasi ikionyesha jina la zao husika.

Kundi dogo la watu wakiwa wanapanda mimea midogo kwenye vijifuko vidogo vyeusi vya plastiki ambavyo vimepangiliwa vizuri, na upandaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu zinatokana na mimea hiyo, kwani mbegu zake huuzwa kwa wakulima.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya matikitimaji, ambayo ina ujazo wa gramu tano na imetengenezwa na kampuni inayoitwa "Syova" na kifungashio hicho kina rangi ya chungwa na bluu na katikati kuna picha kubwa ya matikitimaji.

Mimea mingi ya kijani, ambayo imepandwa kimstari ndani ya makopo meusi na shamba hilo lipo ndani ya nyumba kitalu ya kisasa, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu kutokana na mimea hiyo ilikuweza kuwauzia wakulima.

Ndani ya nyumba kitalu, kuna mimea aina mbalimbali ambayo imepandwa kwenye vikopo vyenye rangi nyeusi na nyingine damu ya mzee na vimepangwa kimstari, na kilimo hichi ni kwaajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo. ambazo huuzwa kwa wakulima au hata watunza bustani.

Kifungashio cha plastiki ambacho kwa ndani yake kuna mbegu za kupanda za mimea ya kijani aina ya mchicha kutoka katika kampuni ya "Simlow" na zinaujazo wa gramu kumi. Mfuko huo unamzunguko wa mistari ya kijani na njano na katikati kuna picha kubwa ya mazao hayo.

Mimea mingi ya kijani, ambayo imepandwa kimistari kwenye eneo kubwa la shamba la kilimo hiki kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu zilizotokana na mimea hii, ambazo hukaushwa na kisha kuuzwa kwa wakulima.

Mifuko ya kaki ambayo imebeba mbegu za kupanda za mimea ya aina mbalimbali kutoka katika kampuni ya (air seed) . Mmoja wenye rangi ya kijani imebeba mbegu za kupanda maharage na mwingine wenye rangi ya nyekundu imebeba mbegu za kupanda mahindi na zote zinaujazo wa kilo mbili.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu za kupanda, kwa ajili ya mazao ya maboga. Kifungashio hicho kina mzunguko wa rangi ya kijani na njano, na katikati kuna picha kubwa ya maboga mawili na majani yake.

Eneo la shamba ambapo kuna mimea mingi ya kijani imepandwa kimistari, na pia kuna mipira myembamba ya maji yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji na kilimo hicho ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambayo inatokana na mimea hiyo.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za miti inayotoa matunda mekundu yanayoitwa mchele, na kifungashio hicho kimezungukwa na mistari ya kijani na njano, na katikati kuna picha ya matunda hayo.

Kifungashio kidogo ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea yenye rangi nyekundu, ambao ni mboga ya aina ya saladi na mfuko huo una mzunguko wa rangi ya fedha na katikati kuna rangi ya dhahabu na kijani na picha kubwa ya mazao hayo.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya kijani, ambayo ni mboga ya spinachi na kifungashio icho kimezungukwa na rangi ya kijani na njano na katikati kuna picha kubwa ya mimea hiyo.

Mkono wa mtu, umeshikilia vifungashio vyenye rangi ya kijani ambapo ndani yake kuna mbegu za kupanda za mimea ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani. Na imetoka kwenye kampuni ya "TECHNISEM" na katikati kuna picha kubwa ya mazao hayo.

Mimea midogo ya kijani ambayo imeanza kuchipua, imepandwa kwenye vikopo vinne vyenye rangi nyeusi, na upandaji huu ni kwaajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo ambayo, huuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Kifungashio cha plastiki, ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani, kina ujazo wa gramu kumi, na mfuko huo una rangi ya kijani na njano, katikati kuna picha ya majani ya zao husika.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yalilimwa kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu zake, na kuna kundi dogo la watu baadhi wakiwa wanabeba mahindi hayo na kuyamwaga chini, huku mengine yakiwa yameshatolewa kwenye gunzi zake na kuwekwa kwenye viroba vyeupe.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani, ambayo imepandwa kwenye matuta. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu, ambazo zinatokana na mimea hiyo na kukaushwa, kisha kwenda kuuzwa kwa wakulima na hata watunza bustani.

Mimea midogo ya kijani, ambayo imeanza kuchipua na imepandwa kwenye vikopo vya rangi kama ya kijivu. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu zilizotokana na mimea hiyo ili kuweza kuwauzia wakulima na hata watunza bustani.

Eneo la shamba lenye matuta ambapo kuna mimea midogo ya kijani ya aina mbili tofauti ikiwa imepandwa kwenye matuta hayo na pia kuna mipira midogo ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na kilimo hiki kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambayo zinatokana na mimea hiyo.

Kifungashio cha plastiki ambacho kwa ndani kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya mnafu, na mfuko huo unamzunguko wa mistari ya kijani na njano na katikati kuna picha kubwa ya majani ya mnafu na mbegu hizo zimetengenezwa na kampuni ya "Simlo".

Mimea migi ya kijani ambayo imepandwa kimistari kweneye eneo kubwa la shamba na kilimo hichi ni kwaajili ya upatikanaji wa mbegu zinazotokana na mimea hiyo ambayo hukaushwa na kisha kwenda kuwauzia wakulima kwenye masoko yao.

Vikopo vikubwa vya chuma vinne, ambavyo vina rangi kama ya dhahabu na picha kubwa ya majani na maandishi meupe na ndani yake zimebeba mbegu za kupanda za mimea kijani, inayoitwa telele ambayo ni aina ya mboga za majani ya kula.

Mimea midogo ya kijani ambayo imepandwa kwenye vikopo vyenye rangi ya damu ya mzee na vimepangiliwa kwenye trei kubwa, nyeusi na upandaji huu ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambao zinatokana na mimea hiyo ambazo hukaushwa na kisha kuwauzia wakulima au watunza bustani.

Ndani ya nyumba kitalu kuna mimea mingj ya kijani ya aina tofauti, ambayo Imepandwa kwenye vikopo vyeusi na kilimo hiki ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambazo zinatokana na mimea hiyo na huuzwa kwa wakulima au hata watunza bustani

Ndani ya nyumba kitalu kubwa kuna mimea mingi ya kijani, ambayo imepandwa kimistari na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ambayo inatokana na mimea hiyo ambayo hukaushwa na kisha kuwauzia wakulima au hata watunza bustani.

Miche midogo iliyochipua ambayo imepandwa kwenye makontena yenye rangi ya chungwa na yamewekwa kwenye kreti jeusi, na upandaji huu ni kwa ajili ya kuweza kuvuna mbegu zinazotokana miche hii ili kuweza kuwauzia wakulima au hata watunza bustani.

Kikopo cha fedha chenye mfuniko wake ambapo kina maandishi meupe na njano, na kwa ndani kuna mbegu za kupanda za mimea ya giligilani kutoka kampuni ya "SIMLAW". Na nje kuna picha kubwa ya mazao hayo.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu za kupanda za aina ya mimea ya maboga na kwa nje kina rangi ya kijani na nyeupe pamoja na picha kubwa ya mazao hayo pia kuna maandishi makubwa yenye rangi nyeusi.

Watu wawili ambao wamevaa mavazi yenye rangi ya kufanana, huku mwanaume ameshikilia bomba la maji akiwa anamuogesha mbwa mdogo mweupe kwenye sinki kubwa, na pembeni yake kuna mwanamke mwenye mikono iliyoloa, na wapo ndani ya chumba cha daktari anayejihusisha na matibabu kwa ajili ya wanyama.

Tangazo la biashara la wanaotoa huduma za kiafya kwa wanyama wanaofugwa ambayo yana maandishi meusi na meupe pamoja na picha ya mbwa, paka na sungura na wanaelezea huduma mbalimbali wanazozitoa kama vile upasuaji, chanjo au hata ushauri na nasaa kwa jinsi ya kutunza wanyama hao.

Daktari wa wanyama ambaye amevaa mavazi meupe na ameketi kwenye stuli, yuko anatoa huduma kwa mnyama aliyeshikiliwa na mwanaume ambaye amesimama na amevaa mavazi ya bluu iliyokoza na wako ndani ya chumba chenye makabati.

Ndege pori mkubwa mfano wa tai ambae ana manyoya meusi kichwani na mbele meupe yenye madodoa, na ametua kwenye matawi ya mti ambao hauna majani, na ndege hawa hula wanyama wadogowadogo kama panya au nyoka.

Ndege pori ajulikane kwa jina la karani au tamba, ambaye ana manyoya meupe na meusi. Amefungua mabawa yake, huku mguu wake mmoja ukiwa umemkamata nyoka mdogo na mwingine umemnyanyua juu ili aweze kumuua na kumla.

Ndegepori mkubwa ambaye anayefahamika kwa jina la ndege kilemba au karani, ambaye kwa juu anamanyoya meusi yanayosimama kama kilemba na pia manyoya mengine meupe kwenye mwili wake na usoni karibu na macho yake kuna rangi kama ya chungwa ama dhahabu.

Eneo la uhifadhi wa wanyama, ambapo kuna mwanaume mmoja aliyevaa koti lenye rangi kijani, akiwa anamnywesha maziwa tembo mwenye umri mdogo. Na kwa pembeni kuna idadi kubwa ya watalii wa kigeni ambao wanaangalia zoezi hilo. Na wanyama hawa ni kivutio kikubwa sana cha utalii.

Wanyamapori watatu wanaojulikana kama twiga wameinama huku wageni wa kitalii wakiwa wanawalisha na mwengine amemshika huku kwa nyuma wanaopiga picha, na wanyama hawa ni moja ya kivutio kikubwa cha utalii.